Msichana aliyevalia fulana nyeupe na suruali ndefu ya mawimbi anatumia kompyuta mkononi. Kando yake kuna meza ya duara nyeusi. Iko na vitu tofauti pamoja na mapambo.

Msichana huyu aliyevalia fulana ya kijani kibichi kilicho changamka ameinua mkono wake wa kulia juu, wa kushoto ukiwa na kalamu imeguza kichwani. Mbele yake kuna kitabu kimefunuliwa na anatabasamu. Nyuma yake kwenye rafu kuna chupa mbili na maua kwenye kikombe.

Mwanaume aliyevalia shati la mikono mirefu leupe na suruali fupi ana tai ,kiti alichokalia kiko na nguo ya maua nyuma, asia za dirisha zimegawanishwa mbele yake kuna kompyuta pamoja na kikombe ya chai ,simu na zinginezo.

Msichana mwenye nywele iliyozidi mabega na nyingi amevalia fulana nyekundu ya mkono ndefu amejishika kidevu . Mbele yake ni kompyuta nyeupe iloyoekelewa juu ya meza kiti ni cheusi.

Kijana aliye valia fulana ya kijivu anatumia aina mbili za kompyuta. Moja ni ya mkononi ingine ni kubwa. Chini ya meza kuna kibodi juu yake kuna simu na vitu vingine vinavyo tumika kusoma.

Kompyuta mkononi iko kwenye meza. Kando yake ni kitabu kilichofunuliwa, simu juu yake. Kijana aliyevalia miwani anaitumia, na shati ya mikono ni fupi. Nyuma yake ni wasichana waliobeba begi.

Amevalia saa pamoja na kalamu mkononi. Kitabu amekifunua kiko juu ya meza. Mbele yake kuna kompyuta. Kipadi chake kiko kando. Mapambo yako nyuma yake.

Kompyuta mkononi iko mbele ya wasichana hawa wanatumia. Nywele zao ni za muundo tofauti, nguo ni za rangi zisizo sawa. Nyuma yao ni kijana ambaye amesimama.

Mwanamke aliyevalia miwani nywele yake urefu wa mabega nguo yake ni mikono mirefu amejishika kidefu mbele yake ni kompyuta ya rangi nyeupe.

Msichana mwenye nywele refu. Nguo yake ni ya rangi tofauti na ni ya miraba ana kalamu mkononi. Mbele yake ni kompyuta, kwenye screen kuna picha. Kando yake ni vifaa anavyotumia.

Msichana huyu ameinua mkono wake wa kulia, akitabasamu. Mbele yake kuna kipakatilishi, na kwenye meza ni kibodi na kitabu. Kando yake kuna rafu, ambazo zina mapambo, na vitu zingine tofauti.

Kila mwanafunzi ako na kipakatalishi chake. Mmoja anasaidiwa na mwalimu aliyevalia rinda la maridadi. Nyuma yake kuna wawili wanaangalia. Kando kuna ubao wa matangazo.

Msichana aliyevalia kipokea sauti masikioni ana kalamu mkononi na kitabu kwenye meza. Kando yake ni kipakatalishi na simu. Kiti kiko upande mwingine.

Wasichana hawa wanatumia kompyuta mkononi, mmoja wa upande wa kushoto sare yake ni tofauti na wa katikati na wa mwisho. Maua mekundu yako kwenye picha isipokuwa mmoja lake liko kwenye shingo.

Wasichana wanatabasamu wakimwangalia mwanaume aliyevalia miwani na shati lake la mikono mirefu. Ana kitabu na kalamu mkononi, kingine kiko kando ya kipakatalishi.

Msichana aliyevalia shati la samawati, anaandika na vitabu zingine ziko kando pamoja na kipakatalishi kilicho funguliwa na kina picha kwenye skrini yake.

Msichana aliyevalia nguo ya mikono mirefu amesuka nywele. Upande wake wa kulia ana kalamu anaandika. Kitabu kiko juu ya meza na kimefunguliwa. Mbele yake ni kompyuta mkononi. Kwenye skrini kuna picha.

Kijana aliye valia shati ya miraba. Ana kipaza sauti kinchobanwa kichwani. Ako na kipakatalishi mkononi, amekali kiti. Nyuma yake ni rafa ambaye iko na vitu zingine.

Msichana anatabasamu. Nywele yake amegawa mara mbili na kushika na utepe wa mawimbi. Mkono ameeka kwenye shavu, nguo yake ni nyeusi. Kiti nyuma yake ni cha manjano na waridi kando.

Juu ya meza kuna kompyuta mkononi ambayo skrini yake imefunguliwa na kuna picha tofauti. Kando yake ni kikombe, kitabu, kalamu na tufaha.

Msichana aliye na nywele imezidi mgongo anaandika akitazamia skirini ya kompyuta mkononi. Kando yake kuna kibeti cha jivu, vitabu viko ndani ya begi.

Msichana mwenye nywele refu anatabasamu. Ameinua mkono wake wa kushoto juu, uko na pete. Wa kulia ameekelea kwenye kipakatalishi na kando yake ni simu kwenye meza.

Watoto hawa ni wa jinsia sio sawa mmoja ameinua mkono wake akiashiria kwenye kipakatalishi upande huu mwingine ameshika kipanya kya kipakatalishi wakiwa wanatazama

Wasichana hawa wamevalia nguo tofauti, kwenye rangi na muundo. Mmoja ametazamia kando na amejishika shavu anatabasamu, mwingine anaangalia kompyuta. Nyuma yao kuna, rangi ya chuma ya kibichi.

Watu hawa wameketi, wanasemezana wakiwa wameangaliana. wawili wamevalia miwani na nguo zao ni za mikono mifupi. Mbele yao ni vikipakatalishi. Kwenye meza kuna vijikaratasi vya rangi tofauti pamoja na vitabu. Mmoja ako na kalamu mkononi.

Msichana aliyevalia kipokea sauti kinacho banwa kichwani, anatabasamu. Anatumia kompyuta mkononi, upande mmoja anaandia na kalamu, kwenye vitabu za rangi tofauti.

Msichana aliyesuka nywele ndefu. Amevalia kipokea sauti kinachobanwa kichwani pamoja na miwani. Nguo yake ya samawati. Kwenye meza ni kipakatalishi, kalamu ,kitabu na vinginevyo.

Mwanaume aliyevalia aproni anaweka kikombe kwenye meza, msichana mwenye rinda ya maua anatumia kipakatilishi kando yake ni mabomba za chuma zingine zimeshikanishwa na ukuta

Kijana aliyevalia kipazasauti kinachobanwa kichwani, anaandika kwenye kitabu chekundu. Kingine cha kijani kiko juu. Kando yake ni kipakatalishi. Shati yake ni ya mikono mifupi.

Msichana huyu anaandika kwenye meza kuna kikombe kipakatilishi kipasa sauti kinachobanwa kichwani nyuma yake kuna rafa ambayo imepangwa vitabu pamoja na vitu vinginevyo

Msichana aliyevalia kipokea sauti kinachobanwa kichwani. Rinda lake ni la maua, anatabasamu. Mbele yake kuna kipakatalishi. Kando ni kalamu za rangi tofauti.

Kijana huyu amevalia kipokea sauti kinachobanwa kichwani. Nywele zake ni nyeusi. Ako na kalamu mkononi. Fulana yake ni ya mikono mirefu. Anatazamia kompyuta mkononi. Vitabu vimepangwa nyuma yake kwenye rafu.

Msichana huyu anatabasamu. Kwenye meza yake kuna kipakatalishi pamoja na kibodi cheupe. Mkononi ni kalamu na kitabu kwenye meza, na baadhi ya vitu vingine viko kando yake.

Msichana ameketi kwenye ngazi akiwa na kopyuta mkononi amevalia suruari ndefu na viatu sawa na aliye nyuma yake, begi liko kando yake na nywele zake zimezidi mabega.

Msichana aliyevalia fulana ya bluu ,ana zaidi ya kompyuta moja kwenye meza. Kando yake ni vitabu, kalamu , simu. Nyuma ni mapambo ,kuna rafu zilizopangwa nyuma.

Mwanadada huyu anatumia kompyuta pamoja na ya mkononi na kibodi wakati moja. Mkono wake wa kulia uko na kalamu ameinua juu. Mbele yake kuna rafu nyeupe zimepangwa vitabu kwa mwelekeo tofauti.

Msichana huyu ambaye amevalia fulana ya mikono mirefu na kipaza sauti masikioni anatazama kwenye kipakatalishi akiwa na kalamu mkononi anaandika. Vitabu vi ju ya meza. Kiti kimoja ki kando.

Kwenye meza hii, kuna kipatakalishi. Kibodi chake ni jeusi, miwani iko kando, mapambo ya maua kwenye mkebe, simu ni nyeusi, kitabu jeusi pamoja na kikombe.

Kompyuta ya mkononi ina picha ya msichana aliyevalia kipokea sauti kinacho bana kichwani na maandishi kwenye skrini. Kando yake ni simu, kalamu na zinginezo.

Kwenye meza, ni vifaa vya kielektroniki kama vile kipakatalishi, simu, na vinginevyo. Wanatumia kutafuta kitu ambacho ni sawa katika skrini yao.

Kijana anayetazamia kipakatalishi, ana kitabu amekifunua juu ya meza. Kando yake ni kifutio, kalamu na chombo cha kupima na kupasua ukurasa wa kitabu.

Msichana mwenye nywele mingi kichwani anaangalia kompyuta. Mkononi ni kalamu kwenye meza ni kitabu. Kando ni gitaa iliyosimamishwa. Fulana yake ni ya kijivu inayofanana na ukuta.

Msichana ako na kalamu mkononi, zingine zikiwa kwenye gilasi ya kibichi zenye rangi tofauti. Mbele yake ni kompyuta mkononi. Kwenye skrini kuna picha sio sawa. Kando ni mapambo.

Msichana aliyeshika kitabu mkononi pamoja na kalamu mbele yake ni kipakatalishi cheupe kando ni glasi ya maji nyuma yake ni rafa ambayo imepangwa vitabu tofauti na mapambo ya kibichi upande mwingine.

Kuna zaidi ya kipatakalishi moja kwenye meza pamoja na vitabu na makaratasi. Wanatumia moja wote wakiwa wameitazama na kuegeza mikono yao huko. Mwenye miwani ana nywele refu.

Hawa wanadada wameketi sakafuni na kila mmoja ako na kalamu mkononi mwingine ameshika kichwani na nguo zake ni rangi ya manjano na kando yake kuna bagi ya rangi nyeusi.

Mwanadada huyu amevalia kipokea sauti kinachobana kichwani. Nguo yake ni ya rangi nyeupe. Ana kalamu mkononi na vitabu viwili kwenye meza. Mbele yake kuna kipakatalishi na yeye anatabasamu.

Wanaume hawa wanaangaliana. Wamevalia fulana nyeupe na nyeusi. Wote wako na kalamu mkononi na vitabu kando yao. Kipakatalishi kiko mbele yao na kikombe.

Mwanaume amevalia vipazasauti vinavyobana kichwani na miwani. Anatazamia kompyuta ya mkononi. Kando yake kuna glasi ya maji na kuna maua mezani.

Msichana huyu anatabasamu. Amekalia kiti kenye maua. Rinda lake lina madoadoa meupe. Ako na kalamu mkononi na kitabu juu ya meza. Mbele yake kuna kipakatalishi.

Msichana huyu amevalia kiskiza sauti sikioni. Akona kitabu na kalamu mkononi. Mbele yake kuna kompyuta ya mkononi na kando glasi ya juice .Upande na upande kuna maua.

Kijana huyu amevalia kipokea sauti kinachobanwa kichwani akiwa na kalamu mkononi, na zingine kando yake . Kipakatalishi cha mezani anatumia kusoma .

Kijana huyu ambaye amevalia fulana nyeusi anatumia kompyuta ya mkononi. Kwenye meza yake kuna glasi ya juice na kuna mapambo ya maua. Baadhi ya kalamu ziko kwenye glasi na zingine chini.

Kofia ya kuhitimu yenye rangi nyeusi iko kando juu ya kompyuta ya mkononi. Vitabu hivi viko katika aina tofauti na vimepangwa.

Msichana huyu anatumia komputa mkononi make, mguu wake wa upande wa kushoto ameinua juu, kando ya mkono wa kulia Kuna vitabu, kikombe cheupe kiko juu ya meza, nyuma yake Kuna mapambo aina tofauti .

Ubao wa hii darasa ni mkubwa na uko mbele yake. Hawa watu wameinua mikono yao juu ya kulia na kuna vipakatalishi wanavyoangalia . Wamevalia fulana za rangi tofauti .

Msichana huyu ambaye nywele zake ni za urefu wa mabega amevalia nguo nyeupe juu, suruali ndefu chini ya mawimbi. Ako na kipakatalishi ameweka juu ya miguu yake.

Kijana huyu ambaye amevalia kipokea sauti kinachobanwa kichwani miwani na akona kompyuta ya mkononi, nyuma yake kuna mapambo ya maua pamoja na vitabu.

Mwanaume aliyevalia shati ya madoadoa, kwenye mfuko kuna kalamu, nyingine iko mkononi, na kitabu amekishika amekunja, kina maandishi ambayo hayaonekani kwa uzuri.

Darahili limepangwa dawati kwa mpangilio. Mbele yake ni ubao mweusi. Kando yake kuna chati. Msichana aliyealia jaketi la waridi na nguo nyeusi amesimama.

Katika mkutano huu, baadhi ya watu wameeka begi zao chini. Kwenye meza kuna vitabu, zingine wameshika mkononi. Mmoja amesimama. Mlango umefunguliwa.

Kitanda cha ghorofa kimetandikwa shuka tofauti, ya chini ni ya madoadoa na maua, ya juu ni ya manjano, zote ziko na mito. Kwenye dirisha, pazi iko kando na kabati iko chini.

Dawati zimetengenezwa kwa chuma na mbao. Muundo wake na mpangilio ni tofauti. Bulb zinaleta mwangaza. Kuna ubao mbele yake na mlango umefungwa.

Wanafunzi hawa wako katika darasa la kompyuta, kila mmoja anatumia yake. Viti walivyokalia ni vya rangi nyeupe, ukuta wa darasa hii ni wa filisi.

Maua yamepangwa katika ushoroba wa nyumba hii. Dirisha zimefunguliwa, mikeka zimewekwa mbele ya milango na ikona rangi nyekundu na ya waridi.

Wanafuzi wanasoma kutumia kompyuta. Kwenye meza kuna vitabu. Sare zao ni nyekundu na nyeusi. Viti na meza ni za mbao na chuma. Mwalimu amesimama mbele ya darasa. Kando kuna nguzo ukutani.

Vitanda vilivyo tandikwa sawa kwa rangi viko katika chumba hiki. Katikati yake ni makabati. Taulo zimekunjwa zikawekwa kando neti za kujifunika ziko kwenye ukuta. Picha zimebandikwa pia.

Wachezaji wamevalia sare sizizo sawa. Nyuma yao ni watu, wengine wameketi na kusimama .Viti ni vya rangi kama vile samawati, nyekundu. Paa la jengo hili ni la chuma na lina madirisha juu.

Kitanda cha ghorofa ni zaidi ya moja katika chumba hiki. Vyote vina mito ya kulalia .Baadhi yake vimetandikwa shuka tofauti .Kando yake ni meza. Pazia za dirisha ni za dirisha ni za urefu sana.

Watoto hawa wanatumia vifaa tofauti. Wameketi wenye nguo za rangi zaidi ya moja. Nyuma yao ni rafu zimepangwa vitabu ambayo ni tatu. Kando ni mlango wa mbao na glasi. Dirisha ni la glasi.

Chumba hiki ni cha rangi nyeupe. Viti vilivyo ndani ni vya mawimbi pamoja na dawati. Madirisha yake ni ya vioo. Unaweza kuona miti upande wa nje.

Chumba hiki kiko na vitanda vya ghorofa zaidi ya moja, ambavyo vina rangi na muundo tofauti. Vina magodoro ambayo yametandikwa shuka nyeupe na mito ya kulalia.

Viti vyenye muundo sawa vimepangwa kulingana na rangi. Mbele yake ni mapambo ya maua. Kwenye ukuta kuna ishara ya msalaba na maandishi. Paa lake ni la mbao. Madirisha ni mapana na ni ya vioo.

Watu waliovalia nguo za rangi na aina tofauti wanasoma, wengine wanaandika. Upande wa kulia, mlango umefunguliwa na madirisha. Juu ni paa la chuma na mbao.

Meza iko katikati ya viti ambazo ni nyeusi. Kando yake kuna makaratasi marefu ya matangazo. Nyuma ni madirisha mapana .Yana pazia ambazo mtu anaweza Kuona nje.

Kitanda cha ghorofa ,chini yake ni godoro ya maua. Juu imetandikwa shuka ya zaidi ya rangi moja. Kando yake Kuna viti mbili na meza, dirisha lake ni wazi na ni pana.

Watu walioketi sehemu hii, wenye jinsia tofauti, kijana aliyeshika shavu. Shati lake ni nyeupe, mwingine ana ya miradi na mikono kwenye meza. Pia kitabu kiko kwenye meza. Wote wameangalia mbele.

Katika chumba hiki kuna zaidi ya kipakatalishi moja ambazo zimepangwa kwa umbali kidogo. Viti ambavyo ni vya rangi ya samawati ni viwili. Kwenye ukuta ni ubao mweupe dirisha lake liko na mwangaza mwingi.

Mchezaji amemkamata mwenziye kwenye paja ambaye akona mpira. Sare yao inafanana ya michezo. Wengine wamesimama nyuma yao. Kuna yule aliyenyoosha mkono.

Chumba cheupe kwa rangi ni kirefu chembamba. Mlango na dirisha umefunguliwa. Kando ya sakafu ni nyeusi. Blovu ya taa iko juu.

Chumba hiki kina zaidi ya kitanda moja cha ghorofa. Vimetandikwa shuka tofauti moja ni za maua na zingine ni za rangi moja. Pazia za dirisha zimewekwa kando.

Kitanda kilichotandikwa shuka ya zaidi ya rangi moja kiko pande moja. Nyuma yake ni shelf .Mlango umefunguliwa. Kiti na meza iko upande mwingine. Sakafu ni rangi ya maroon .

Vitabu zenye rangi tofauti zimepangwa kwenye rafu. Moja ya chini ina nusu nyengine haina. Kwenye ukuta kumebandikwa vyengine. Kijana huyu ameketi chini anasoma.

Chumba hiki kina vitanda vya gorofa, ambavyo vimetandikwa shuka tofauti pamoja na mito. Zingine ni za samawati, zingine ni nyeupe. Chini ya sakafu ni safi. Kando ni dirisha ambalo lina pazia ya maua.

Dawati na ubao wa darasa hili una maandishi. Mpangilio wake si sawa. Dirisha zinaleta mwangaza. Mlango u wazi. Kando yake ni gumzo ukutani.

Katika jengo hili la ghorofa baadhi ya madirisha yako wazi mengine yamefungwa. Kando yake kuna jina ambalo linaitwa. Uzio wake ni wa waya na chuma. Pia kikingi cha stima kimepita kando.

Vitanda vilivyotandikwa shuka zinafanana pamoja na taulo. Neti pia, mlango wa kuingia kwenye choo u wazi wenye rangi nyeupe. Kiti na meza ziko upande mwingine pamoja na pazia za dirisha.

Rangi la basi hili ni la manjano. Kando yake ni maandishi ya shule. Magurudumu yake mawili ya upande mmoja yanaonekana pamoja na kioo cha pembeni. Mlango umefunguliwa hata madirisha na hali na watu.

Wauguzi hawa waliozidi watano wamevalia barakoa na sare nyeupe. Mmoja amefunga kitambaa cha manjano kichwani. Mgonjwa amelala kwenye kitanda na kufunikwa. Miguu na kichwa haijafunikwa.

Chumba hiki kina sakafu ya rangi ya zambarau. Watu ni wengi na wakona shughuli tofauti. Wengine wameketi wakisoma wakiandika. Wanatumia kompyuta mkononi. Msichana mmoja aliyesuka nywele refu anachukua kiti.

Wachezaji wanacheza mpira katika uwanja, sare zao ni tofauti, upande mmoja kuna sehemu ya kurusha mpira imetengenezwa na chuma .Miti katikati ya ghorofa ambazo zinaonekana kwa umbali.

Wasichana hawa wanacheza mchezo wa tennis wamevalia blauzi zenye nyekundu pamoja soksi na viatu za michezo. Nyuma yao ni ukuta wa mawe pamoja na miti ya kibichi.

Maua yamepandwa kando ya nyumba ,mlango umefunguliwa pamoja na dirisha . Maandishi yako upande wa juu. Mti umeegemea karibu kwenye paa.

Kitanda kimetandikwa shuka ya kijani kibichi , taulo imekunjwa nakuwekwa sehemu ya miguu, neti yakuzuia umbu imekujwa, kando yake ni kabati na pazia ya dirisha inaonekana.

Kitanda hiki ni cha juu na chini. Kina godoro rangi tofauti. Kando yake kuna dirisha ambalo ni pana. Rangi ya chumba hiki ni nyeupe. Makabati madogo yako kando.

Vitanda zimetandikwa shuka ya waridi mbili na mito ni nyeupe. Makabati ya vitanda yapo katikati. Shuka zenye mawimbi zimegawanyisha chumba hiki. Dirisha iko kando yake.

Vitanda hivi ambavyo ni vya ghorofa vimetandikwa shuka tofauti katika rangi na maua. Moja iko na blanketi. Katikati yake kuna meza ya rangi ya mawimbi. Sakafu yake ni nyekundu.

Vijana hawa wawili wamevalia tishati nyekundu na suruali fupi ya manjano na nyeupe. Wanacheza mpira pamoja na kocha wao na kuna jengo nyuma yao.

Wasichana hawa wancheza mpira, wamevalia sare za michezo zenye rangi tofauti, kando ya uwanja huu kuna watazamaji ambao wameketi chini na wengine wamesimama chini ya mti.

Viti vya kusoma vimepangwa kwa utaratibu. Vimetengenezwa kwa mbao na chuma. Ubao mweupe uko mbele ya hii darasa. Madirisha yake yako juu na sakafu yake ni ya rangi ya kibichi.

Kitanda hiki kimetandikwa shuka ya rangi ya nyeupe na nyekundu. Kando yake kuna meza ambayo iko na gilasi ya mapambo. Chini yake kuna kiti, kando yake tunaona choo imefunguka mlango.

Wasichana wamelala kwenye vitanda vya ghorofa . Vimetandikwa shuka nyeupe . Vina rangi ya mawimbi. Kwa madirisha, kuna pazia za maridadi. Chini yake kuna mkeka wa duara.

Kitanda hiki kimetandikwa shuka. Moja imekunjwa ikawekwa kando yake. Kuna kiti, meza na ua juu yake. Dirisha imefunguliwa. Kipuliza upepo kinaonekana.

Kwa picha hii kuna vitanda sita. zimetandikwa na shuka zenye rangi tofauti. Zingine ni za rangi ya kijani kibichi na nyeupe, zingine ni rangi nyekundu na vyeupe, na zingine zimetandikwa blanketi. Tunaona sanduku kando ya kitanda moja na pia kuna mtu ameketi sehemu ya mwisho.

Mwanaume aliyevalia barakoa na shati ya mikono mifupi, juu yake ni kiakisi cha samawati, amesimama. Kando yake kwenye meza, imetandikwa kitambara, vitabu na chupa za maji. Baadhi ya watu wameketi chini wakimsikiza. Kwenye ukuta, ni chati za gumzo.

Katika chumba hiki, baadhi ya watu wameketi na wengine kusimama waliovalia nguo za rangi tofauti. Kwenye meza ni vitabu, chupa za maji. Kwenye ukuta ni picha. Mlango umefunguliwa, kando yake ni kabati ambayo ni nyeusi.

Wanafunzi hawa waliovalia sare. Baadhi yao wamesimama na wengine kuketi. Msichana aliyeketi katika dawati ya mbele ako na kitabu ambacho kina rangi ya manjano na chungwa. Wanasoma wakicheka.

Wanafunzi wanaelekea sehemu si sawa, sare za vijana, ni tofauti, ikiwa ni suruali fupi, upande wa kiingilio ni mpana. Jengo hili, lina sakafu moja, ambayo madirisha yake yamefunguliwa, na vyumba vyake ni vingi.

Dawati hizi zimepangwa kwa utaratibu na usawa. Ubao wake ni mweupe. Kando yake zingine ni nyeusi. Kuna gumzo ukutani ambayo kimechorwa. Mwangaza wake unatoka juu.

Wanafunzi wameketi katika darasa kwa vikundi. Juu ya meza kuna vitabu. Wanamsikiliza mwalimu ambaye amesimama na kuvalia suruali ndefu nyeusi na shati nyeupe. Nyuma yake ni ubao ambao kuna chaki kuna ziko pamoja na saa.

Dirisha moja ya ghorofa hili limefunguliwa lenye sakafu zaidi ya moja, rangi yake ni nyeupe. Kando yake ni majani ya kijani kibichi pamoja na kibao cha matangazo.

Kwenye rafu hizi, kuna faili tofauti zenye rangi isiyo sawa moja ikiwa ni ya samawati, waridi, manjano na kibichi zimeekwa kila moja na sehemu yake. Karatasi ambazo ziko juu ya samawati, kiti kando, chini chuma na mbao.

Wanafunzi wameinua vitabu vya msingi vya kiingereza vya darasa tofauti juu. Sare yao ni ya samawati. Mwalimu wao anatabasamu. Kwenye ukuta kuna ngumzo ukutani.

Mwanafunzi ambaye ako na saa ya manjano mkononi, mwalimu wake aliye valia miwani na koti ya zaidi ya rangi moja. Amemshika mkono wengine wakiwa wamesimama nyuma yake. Katika ukuta wa darasa hili kuna maandishi ya kuhusu masomo.

Katika darasa hili dawati zimepangwa na zingine sio safi mbele yake ni ubao ambao ni mweupe na mweusi mwalimu amesimama na kujishika kiuno kwenye mlango

Kijana aliyevalia shati nyekundu. Ana kitabu ambacho amefunua mkononi. Kando yake ni ubao ulio na maandishi. Mengine yako juu yenye rangi na maelezo tofauti.

Kijana aliyevali shati ya maruni na begi mgongoni ako na vitabu mkonkoni ,zingine ziko kwenye rafa za rangi na ukubwa tofauti amesimama akiangalia.

Wanafunzi hawa ni wa jinsia ya kike baadhi yao wako na miwani na barakoa iliyo chini ya kidevu. Kwenye meza ni sufuria, bakuli ambazo zinatumika. Nyuma yao ni ukuta wa chuma uliyopakwa rangi ya kibichi. Miti ziko upande mwingine.

Wanafunzi hawa wanakula chakula pamoja na juisi mmoja wao akiwa amevalia miwani wengine wanaosha vyombo kando, viti vya plastiki vinavyotumika kuketi kwenye dirisha kuna vitu zingine.

Wachezaji hawa wamevalia sare tofauti. Nyuso zao zikiwa zimefungwa na kitambara. Uwanja uko na alama . Kando yake Kuna uzio na lango la kibichi .Miti ziko ndani yake

Wanadada wamevalia nguo za kitamaduni kwenye vichwa wana mapambo, moja amejifunika shuka kando yake amevalia miwani. Nyuma yao ni bendera ya matangazo.

Wanafunzi hawa wamevalia sare ya shule. Wamesimama katika mpangilio. Mwalimu wao aliyevalia miwani na fulana nyeusi amesimama mbele yao anawagawia kofia ambazo si za rangi sawa. Wengine wana vitabu mkononi.

Vijana kwa wasichana wa umri mdogo wamekusanyika mahali hapa wengine wamebeba bagi mabegani. Baadhi yao wamefunga vitambaa kichwani kofia na kuvalia.

Wnaume hawa wanasmezana, mmoja amevalia miwani na kusuka nywele shati lake la maua. Kwenye meza kuna vitabu na faili imetandikwa kitambara cheupe. Mwanadada ako na mnyororo kichwani wenye rangi tofauti , kando yake nywele zake ni refu.

Watu wameketi kwa uwanja, wengine wamesimama. Wamevalia kofia kwa kujifunikia maleso. Kando ni begi imeekwa chini nyeusi. Nyuma yao ni miti.

Vijana na wasichana walio kwenye mlima, wana nguo za rangi tofauti, baadhi yao, wameketi, kusimama, kofia vichwani, miwani, chupa za maji, na begi.

Wasichana waliofunga vitambaa kwenye vichwa na kuvalia nguo za upishi. Wana vitu tofauti katika meza yao ambayo vinatumika kupika. Wengine wakiwa mbali. Kando yao ni miti na katika uwanja kuna vitu tofauti.

Wanafunzi walioketi katika kiti. Moja amevalia suruali ndefu na tai chini ya miguu yake kuna begi nyeusi. Nyuma yake ni nyingine ambao wanatembea, kando yake kuna mikrofoni iliyo juu ya meza imetandikwa kitambara ambacho ni cha zaidi ya rangi moja.

Mpangilio wa vitabu hivi kwenye rafu ni sawa . Vina vibao vya matangazo ya bei. Kijana aliye kalia kiti amevalia suruali ndefu nyeusi na shati nyeupe akiwa ameshika kitabu mkononi.

Wasichana hawa wawili ,mmoja akiwa amevalia miwani kwenye kichwa ,mwingine ako na bakuli ya manjano na kijiko mkononi. Mbele yao ni jiko ambazo zina sufuria na kuni. Nyuma yao wengine wanashughulika katika hali tofauti.

Wanafunzi wamevalia sare na suruali zao ni ndefu mmoja anafulana tofauti mmea wake umemea mwingine wake bado nyuma yao kuna uwanja ambao kuna miti pamoja na nyumba kwa umbali.

Wanafunzi wanapika, baadhi yao wana kofia na wengine wamefunga vitambaa kichwani pamoja na tai wamevalia. Kwenye madirisha ni rangi ya kibichi na nyeupe na yamefunguliwa. Mezani wako na bidhaa tofauti ambazo wanatumia.

Wake kwa waume wanacheza mchezo wa kuvuta kamba, wengine wao wamevalia sare za mchezo. Kuna hema nyuma yao ambalo liko na viti na watazamaji. Kijana mmoja anaonekana kushika simu, amevalia fulana nyeusi.

Wanafunzi hawa wamevalia sare ya skauti kwenye uwanja wao kuna banda na mtu ambaye amevalia shati nyeupe nyuma yao miti ziko kwa wingi mahali hapa.

Mama aliyevalia fulana ya buluu ya mikono refu. Nywele zake zimezidi mabega. Anatabasamu. Kando yake ni mtoto aliye na nguo zaidi ya rangi moja. Amefurahi na anacheza.

Watu hawa ni wa jinsia tofauti. Aliye katikati amevalia vipokea sauti kinachobanwa kichwani. Mbele yake kuna simu. Mwingine ana miwani na nguo nyeupe. Mwanamke anatabasamu.

Mwanaume huyu anachora akiwa ameshika ubao mkononi wenye rangi tofauti ambazo anatumia. Shati yake ni ya manjano na shingoni ako na kitambaa. Mwanadada aliye kando yake ana miwani na kalamu mkononi.

Msichana huyu anatazama mwanaume aliyevalia nguo ya mikono refu ya manjano pamoja na aproni. Ako na kikombe cha maji mkononi. Nyuma yao ni chupa tofauti zinazotumika.

Mtoto huyu anatabasamu. Amevalia nguo ya mkono mrefu na sweta ya mikono mifupi. Mama aliyemshika amevaa nguo ya waridi. Nyuma yake kuna rafu ambayo imepangwa vitu tofauti.

Msichana wa upande wa mkono wa kushoto ameshikilia kompyuta mkononi. Nywele zake ni ndefu, zimezidi mabega. Kando yake kuna kitabu. Mwingine amejishika mdomo.

Mtoto huyu ambaye ameinama amevalia miwani anatabasamu. Mbele yake ni mikebe ambazo ni za rangi zaidi ya moja. Kando yake ni vitabu zimepangwa kwenye rafa.

Watoto hawa wanatabasamu. Wamevalia nguo ambazo rangi sio sawa. Kando yao ni mama aliye na nguo ya samawati. Kwenye meza kuna makaratasi na kalamu ambazo wanaandika. Mmoja amekalia kiti cha magurudumu.

Mama huyu ambaye nywele zake zimezidi mabega amevalia nguo ya mikono mirefu. Kwenye meza kuna baadhi ya kalamu ziko na kitabu ambacho anaandikia. Mwanaume aliye kando yake anaangalia, mwingine ameketi nyuma yake. Kwenye rafu kuna vitu zinginezo. Dawati zimepangwa katika darasa pamoja na kipakatalishi amabcho kiko kando karibu na ukuta.

Watoto hawa wanafanya vipimo kwa chumba hiki. Wanatumia mashini ya maabara kupima mimea. Wako na msaidizi wao ambaye amevalia blausi ya maua na nguo nyeupe ndani.

Mtoto aliyevalia nguo nyeupe ya mikono mifupi anaashiria na kalamu mikononi zingine zikiwa kwenye kikombe za rangi tofauti. Kwenye meza kuna maandishi tofauti. Nyuma yao kuna rafu ambazo zimeegezwa vitabu.

Mwanadada amevalia kipokea sauti kinachobanwa kichwani. Fulana yake ni ya mikono mirefu. Anatumia kipakatalishi ambacho kiko juu ya meza nyeupe. Kando yake amevalia fulana ya miraba myeupe na myeusi. Nyuma ni vitabu vilivyopangwa.

Mtoto huyu ana vifaa vya kucheza, vyenye rangi tofauti kama vile nyekundu, manjano, kibichi. Fulana yake ni ya mikono mirefu miraba. Anatabasamu akiwa ameangalia chini.

Msichana amekalia kiti cha gurudumu nguo zake ni za madoadoa na miraba . Nywele yake imezidi mabega anatoa kitabu kwenye rafu vingine vimepangwa na rangi tofauti.

Vidole hivi ni vya mtoto. Amenyoosha mbili na vilivyosalia amekunja. Fulana aliyovalia ambayo ni ya rangi ya marooni ina mikono mirefu. Mahali alipowekelea ni peupe.

Watoto hawa walemavu. Mmoja ameketi juu ya meza anaandika kutumia mguu, aliye kando yake amevalia saa mkononi na kalamu pamoja na kitabu kwenye meza. Wengine wameketi chini.

Wanadada hawa wawili wana nguo za miraba tofauti. Wanatabasamu wakiwa wameangalia mbele. Kwenye kitabu kilichofunuliwa wameeka mikono yao. Nyuma kuna ubao mweusi wenye maandishi.

Mtoto huyu aliye na nguo ya kijani kibichi amejishika tama akiwa ameangalia kando. Kwenye kichwa ni kipokea sauti kinachobanwa.

Watoto hawa wameketi wakiwa wamevalia nguo zenye si sawa kwa muundo. Wako na kitu ya kucheza yenye rangi tofauti wengine wameangalia upande wa dirisha.

Mwanadada ambaye ameshika kibao cha elektroniki anatabasamu. Mtoto akiwa amejishika shavu na mkono mmoja. Kando yake kuna kitabu kwenye meza. Kiti alichokalia ni cha mavimbi.

Kijana aliyekalia kitu cha magurudumu, mbele yake kwenye meza kuna vifaa vya kucheza, venye muundo, na rangi tofauti. Vingine viko kwenye rafa, ambayo imegawanyishwa.

Mtoto anatabasamu akiwa ako na vitu vya kutumia kwenye meza. Mwanamme aliye karibu na yeye amevalia nguo ya mikono mirefu. Kando yao ni mapambo ya kibichi. Katika dirisha pazia ni nyeupe.

Watoto hawa wamevalia shati nyeupe. Msichana nywele zake ni mingi kichwani, kijana amekalia kiti cha magurudumu. Mbele yao kuna kitabu kwenye meza na kalamu, wanaangaliana.

Watu hawa ni wa jinsia tofauti. Was kwanza aliyevalia shati ya buluu na taulo ya usoni ameweka kwenye bega ni wa kiume. Wa pili na watatu ambao wamevalia blausi ya manjano na waridi na ako na saa mkononi.

Ubao wa darasa uko nyuma. Kila dawati imekaliwa na zaidi ya mwanafunzi mmoja. Mwingine akiwa amesimama pamoja na mwalimu aliyevalia rinda nyeupe, nywele nyeusi na viatu.

Mtoto huyu aliyevalia miwani, nguo yake ya juu ni ya kijani kibichi. Ana kitabu mkononi, amekifungua. Kaka huyu anamtazama shati yake ni ya mikono mirefu.

Kijana aliyeketi kwa kiti cha magurudumu, ameangalia kando akiwa anatabasamu, pamoja na msichana mwenye nywele zilizozidi mabega. Mkononi ana vifaa vya kucheza vya rangi tofauti.

Watoto Hawa ni wa jinsia tofauti. mvulana aliyekalia kiti cha magurudumu, Shati yake ni ya miraba za rangi tofauti..Msichana amevalia fulana ya mikono ndefu, wote wanaandika.

Kijana aliyekalia kiti cha magurudumu ni mlemavu. Ako na kofia ya kijivu kichwani. Kando yake ni mwenzake ambaye ameshika ubao na kalamu anamuonyesha. Nyuma yao kuna masanduku ya mbao pamoja na ua.

Wawili hawa wanatabasamu wakiwa wameangalia upande mmoja. Mwanaume aliyevalia shati ya samawati ndiye amesimama mbele ya msichana mwenye nywele ndefu kuzidi mabega yake.

Wanadada hawa walio na nywele refu zimezidi mabega. Mmoja akiwa ameketi chini na miwani na kitambaa chekundu shingoni, aliye simama na nguo nyeupe anatabasamu. Mbele yao kuna kalamu na kitabu mezani.

Wanaume waliovalia shati zisizo sawa, wanatabasamu. Mmoja ana suruali ndefu nyeusi. Kando yake kuna kifaa cha rangi tofauti. Wanatumia kijiti kuchora kwenye ubao mweupe.

Mama aliyevalia saa mkononi na nguo nyeusi anatengenezwa mkono na kijana wa shati ya kibichi. Kando yake ni mwenye rinda ya madoadoa meupe. Wote wako na miwani. Kwenye ukuta kuna picha. Mezani kuna vitu tofauti.

Kwenye bwawa la kuogelea, wamama wamevalia kofia nyeupe na samawati. Nguo zao ni nyekundu. Aliye nyuma amemshika aliye mbele kwenye bega.

Mikebe ya plastiki yenye rangi zifwatazo; samawati, manjano ,kibichi. Msichana ameeekelea mikono juu yake nguo yake ni ya waridi.

Wanaume aliyevalia koti sawa na suruali ndefu katika rangi amesimama na kuongea karibu na mikrofoni. Nyuma yake ni chati ambayo ina maandishi tofauti, rangi yake ni ya manjano.

Watu walioketi chini wanatumia ishara za mikono ambazo ni sawa, nguo zao niza muundo na rangi tofauti. Wawili ni wakike na wawili ni wakiume, katikati yao kuna vitu ambazo wanatumia.

Watoto hawa wamevalia shati zinazo fanana kwa rangi mmoja fulana yake niya bluu anatabasamu na kufunga jicho moja zeru zeru amevalia kofia ana tabasamu pia.

Mwanaume aliyevalia shati refu anatumia kibodi, jicho lake moja sio sawa. Anamtazamia mwanadada aliye kando yake, wengine wameketi mbali na wanatumia vipakatalishi.

Kijana aliyevalia shati yenye mikono mirefu mieupe kwenye meza ako na kitabu. Anatabasamu akiwa ameangalia upande mmoja. Nyuma yake ni viti vya mbao, kwenye ukuta kuna michoro mieusi.

Wanaume waliovalia shati zinafanana, wameinua mikono juu. Mmoja amevalia kipokea sauti masikioni. Mwanadada ako na miwani kutoka mkono wa kushoto, mwingine amevalia nguo nyeupe na maua kando yake.

Maandishi yalioandikwa katika shule hii, ni ya maelezo, yenye rangi nyeupe, manjano, na samawati. Kando yake, kuna miti, na kuna jua imewaka hadi kivuli inaonekana.

Msichana aliyevalia rinda ya manjano anaandika. Ameekelea karatasi kwenye meza. Nyuma yake ni kiti cha magurudumu chenye rangi nyeusi na chuma.

Amevalia kipaza sauti kichobanwa kichwani pamoja na miwani. Nguo yake ni ya mikono mirefu. Kwenye meza ni kitabu pamoja na kipakatalishi. Kibodi yake ni nyeusi. Kando yake kuna rafa ambazo imepangwa vitabu za ukubwa na rangi ambazo sio sawa.

Mama aliyevalia miwani na nywele fupi anaongea na wasichana kwa ishara ya mikono. Katikati yao ni chuma ya mawimbi, miti iko upande mwingine gari kando yake.

Kijani aliyevalia nguo ya mikono mirefu ya kijivu ana kipaza sauti maskioni. Nywele zake ni fupi, kwenye meza kuna kitabu. Mama aliyevalia blaus anaongea kwa ishara ya mikono.

Kijana aliyeketi ameeka mkono wa kushoto kwenye shavu wa kulia huko kwenye kitabu mezani, kando yake ni wa jinsia ya kike na aliyesimama upande mwingine amevalia nguo ya zaidi ya rangi moja ,kwenye meza kuna vitu tofauti vinavyotumika ,ubao ni mweupe na maandishi meusi.

Kijana aliyeketi na kuvalia miwani anaangalia kinachotengenezwa na mwenye ameinama. Wote wamevalia sharti za mikono mirefu. Kwenye meza ni makasi na kalamu.

Msichana aliyevaa nguo ya madoadoa nywele yake imepita mabega, mkono wake wa kushoto uko na kalamu, upande wa kulia zingine zimewekwa kwenye kikombe za rangi tofauti, mbele yake ni vitu vya kucheza.

Vifaa tofauti viko kwenye rafa. Wasichana wawili, mmoja akiwa amevalia shati nyeupe na karatasi mkononi mwingine ameshuka nywele na rinda nyeusi. Kwenye meza, kuna vijikaratasi ambavyo vina michoro tofauti.

Mtoto aliyevalia rinda amebebwa na mama, lina maua . Wanaongea kwa ishara ya mikono na wote wanatabasamu. Kando yao ni vifaa vya kucheza vya rangi na aina tofauti. Nyuma ni shavu la vitabu.

Watoto hawa waliye valia suruali ndefu wamesimama. Shati zao zina maua tofauti. Mikono yao imepakwa rangi isoyo sawa na wameinua juu wanatabasamu.

Mwanaume aliyekalia kiti cha magurudumu, amevalia shati ya mikono mifupi pamoja na miwani. Kwenye mkono ni kitabu na simu. Mezani ni mapambo na kalamu. Kando yake ni kiti.

Wasichana hawa wanaongea kwa ishara ya mikono wakiwa wanatabasamu. Mmoja nguo yake ni ya marooni mwingine ni ya samawati. Nyuma yao kuna kiti cheupe na drowa kando ni mapambo ya miti.

Msichana anasoma kwa ubao herufi kutumia ishara ya vidole, amevalia nguo ya miraba pamoja na mwalimu wake. Nywele zake zimezidi mabega na anatabasamu.

Mwanadada aliyevalia miwani na blausi nyeupe anatabasamu. Kijana anaye shati ya mikono fupi na saa mkononi ni mlemavu. Mbele yao kuna kitabu kwa meza.

Kijana aliyevalia shati ya manjano, ameinua mkono wake wa kushoto juu, wa kulia akiwa ameshikilia kwenye meza kitabu kilichofunuliwa na kompyuta mkononi iko mbele yake. Mwanadada aliyevalia blausi ya maua anamtazama. Nyuma yake kuna mwanaume na miwani na kwenye ukuta kuna runinga.

Watoto waliovalia shati zinazofanana ni walemavu. Mmoja anaandika kutumia mdomo, shingoni amevalia mkufu. Nyuma yao kuna benchi ya kukalia.

Msichana aliyevalia miwani, amebeba begi mgongoni. blausi yake ni ya mkono mfupi. Ameshika kitabu cha waridi ,na anatabasamu. Nyuma yake ni miti.

Msichana aliyevalia fulana ya waridi ,anasoma kwa ishara ya mikono. Nywele zake zimezidi mabega. Kipakatalishi kiko mbele yake, vitabu ziko juu ya meza na nyuma yake pamoja na kalamu za rangi tofauti.

Msichana huyu ambaye amevalia fulana nyekundu anatabasamu akiwa ameinua mkono wake wa kulia juu. Mbele yake kuna kompyuta mkononi na kando yake kuna kitabu mezani.

Wenye sare nyeupe na samawati giza, wameinua mikono yao ya upande wa kulia, ya upande wa kushoto ikiwa na kalamu mkononi, zingine ziko kwenye meza na kikombe. Kando yao kuna ukuta wenye vitabu.

Kijana amekalia kiti cha magurudumu, anacheza gitaa. Shati yake ni nyeupe. Msichana mwenye nywele iliyozidi mabega na suruali nyeusi anatabasamu. Nyuma yake kuna mwingine anacheza pekee yake.

Msichana ambaye amevalia miwani. Amemshika mtoto kwenye shingo. Kipaza sauti kiko mbele yao na kompyuta. Amekalia kiti chenye rangi tofauti ambazo ni nyeusi, nyekundu na manjano.

Wanadada hawa wamevalia nguo za rangi tofauti. Wa kwanza kutoka mkono wa kushoto ikiwa ni hudhurungi, wa pili ni nyeusi, wa tatu ni nyeupe na amesimama. Nyuma yake wanatazamia kompyuta na kuna amevalia miwani.

Watoto hawa wamevalia nguo zenye muundo na rangi tofauti. Wengine wakona vitabu zimefunikwa na zimefunuliwa kwenye meza zao . Mmoja amevalia miwani. Nyuma yao kuna madirisha, yakona mapambo ya masomo tofauti.

Kijana huyu ambaye amevalia tishati ya manjano, anaongea kwa ishara ya mikono. Mbele yake kuna kompyuta ya mkononi. Mama ambaye ameketi kando yake amevalia blausi ya kibichi na nyeupe.

Mwanafunzi huyu ambaye amevalia sare ya rangi ya nyekundu na nyeupe, ameinua mkono wake wa kulia akitazamia zoga la vikali ambalo mwalimu wake amemshikia. Kando yake kuna bodi nyeusi na meza ya rangi ya mawingu.

Kijana huyu anatabasamu amevalia shati ya mikono mifupi, kando yake kuna wenye wanapiga makofi. Juu ya meza kuna makaratasi, nyuma yake kuna ambaye amesimama na shati ya kibichi.

Watu waili hawa, mmoja ni mwanamume ambaye amevalia tishati ya rangi ya manjano anaonekana kuongea kwa kutumia ishara ya mikono. Ambaye anamsikiliza ni mwanamke. Ako na nywele si refu na si fupi na amevalia blausi ya rangi ya kijani kibichi na nyeupe.

Kijana huyu ambaye amekalia kiti cha magurudumu anachora kutumia mti na rangi tofauti. Mwandadada huyu ambaye ana nguo nyeusi

Watoto hawa wenye jinsia na umri tofauti, wana vitu vya kucheza vyenye rangi tofauti kama vile mawingu, mekundu, manjano na kijani kibichi. Mama huyu anatabasamu akiwa amefunga kitambaa kichwani.

Hawa wanatayarisha chakula aina tafauti kama vile Broccoli , kituguu, tofaa, kabechi na hoho. Baadhi yao wamevalia abroni, wawili wana miwani, moja akona kofia kichwani.

Huyu anaandika kutumia mkono wake wa kushoto, amevalia shati nyeupe lenye miraba miwili, mweusi na mwekundu. Aliye kando yake ni wa manjano, nyuma yake kuna dada wawili. Mmoja akona miwani na blausi ya mawimbi.

Msichana huyu ambaye amevalia miwani anatabasamu akimwangalia mtoto huyo. Wanaongea kwa lugha ya ishara ya mikono. Kando yake kuna kikombe cha maua.

Mama huyu ambaye amevalia nguo nyeupe ameketi kwenye kiti akiwa amenyooosha mikono yake na watoto hawa wamenyoosha yao juu wakiwa wamefurahia.

Msichana aliyevalia miwani na kusuka nywele. Nguo yake ni nyeusi na maandishi mbele yake. Anaelekeza kidole chake kwenye ubao ambao una michoro na maelezo tofauti. Nyuma yake ni ubao wa matangazo.

Vijana hawa wameketi. Mmoja amevalia miwani, wanatumia vifaa vya elektroniki kama vile cha kupima moto, simu. Nyuma ya ni kipakatalishi. Kwenye meza kuna vifaa zingine tofauti. Kwenye rafu kuna redio na sweta ambayo iko ukutani.

Watu hawa wamevalia kofia za chuma, ambao ni wa jinsia tofauti. Kando yao kuna magurudumu ya mabati na mbao na vifaa vingine vya elektroniki vinavyotumika.

Baadhi ya watu wameketi ambao wamevalia nguo zinafanana. Wengine wako na miwani. Waliosimama, shati zao ni nyeupe na moja ana kofia kichwani. Nyuma yao wengine wako kwa umbali chini ya hema.

Watu waliovalia viakisi vya manjano na wengine vya ndimu, wanajenga na kupanda juu. Kwenye jengo kuna sehemu ambazo zi wazi na chuma zimetumika kwa wingi.